Kuna jua kali. Matawi ya migomba ya ndizi, ina afya na inaonekana kuwa imefanya vizuri na ni ya kijani kibichi. Migomba hii ya ndizi, ni mirefu.

Mwanaume huyu amesimama ndani ya shamba ya ndizi na kando ya ndizi zilizovunwa ndizi hizi ni rangi ya kijani kibichi ni nyingi na zina afya.

Mwanamume anakama maziwa kutoka kwa ngombe aliefungwa kwenye zizi. Ngombe huyu amefungwa mguu wake na maziwa hayo yanaenda kwenye ndoo nyeupe.

Mwanamke mwenye furaha, ameshika ndizi kubwa zenye afya. Ndizi hizi ni za kijani kibichi na nyuma yake kuna migomba mingi ya ndizi iliyojaa shambani.

Ndizi tano zilizoiva vizuri zimewekwa kwenye meza. Ndizi hizi ni zenye afya na zimefanya vizuri sana. Pia ni mbivu.

Ndizi nyingi na kubwa na zenye afya zimeekwa sakafuni. Ndizi hizi ni za kijani kibichi na zingine zimetolewa na kuwekwa chini.

Ng'ombe wako kwenye zizi, ng'ombe hawa ni wadogo kwa hivo ni ndama, zizi lenyewe ni kubwa, ndama hawa wana afya na wameekewa kadi ya kijulisho kwenye maskio yao, mahali ambapo wamesimama pana matope.

Mwanamme amesimama ndani ya mimea ya ndizi , ameshikilia ndizi moja iliyoiva vizuri . Ndizi nyingine NI za kijani kibichi na zimefanya vizuri pia.

Ngombe wengi waliofugwa kwenye zizi wanakula nyasi kupitia sehemu ndogo , ngombe hawa wana afya na wana vitambulisho vya manjano kwenye maskio yao .

Mwanamke aliyeketi mbele ya kijiduka ameshikilia ndizi zilizoiva kwenye mkono wake. Mbele yake, ndizi nyingine zimelazwa na zina afya.

Ndizi zilizopandwa katika mashimo makubwa, yenye imemea na imefanya vizuri. Ndizi hizi, ni za kijani kibichi na zina nafasi kubwa katikati yazo.

Shughuli nyingi zinaendelea Katika maeneo haya. Wanawake na wanaume Wana ndizi nyingi na wanazitengeneza Ili wauze. Ndizi hizi zina afya na zimekomaa vizuri.

Ndizi, zilizoiva, zimeekwa kwenye sakafu. Ndizi hizi ni zenye afya sana na sakafu zilizowekwa ni safi. Ndizi zingine ziko kwenye kreti na pia ni safi.

Ngombe wengi wamefungwa kwenye zizi, ngombe hawa wana afya na wanakasi za manjano kwenye maskio yao na pia wanakula chakula kilichokua mbele yao.

Mwanamke mwenye furaha ametoa ndizi mbichi katika maganda yake. Ana ndizi nyingi kando yake na juu ya meza ana maji safi. Amezungukwa na ukuta wa simiti na mawe.

Ndizi zilizotolewa kwenye mgomba wake zimewekwa kwenye sakafu. Chini ya sakafu hii, ni matawi ya ndizi. Ndizi hizi, zimeanza kuiva.

Mmea wa ndizi, uliofanya vizuri, una rangi ya kijani kibichi na ndizi kubwa kubwa. Matawi yake pia, ni ya kijani kibichi na shamba hili, lina udongo mzuri.

Shamba la ndizi limejaa mimea ya ndizi, ambayo bado haijakomaa. Nyuma yake, miti mingi ya kijani kibichi imepandwa.

Mwanaume anamkama ng'ombe maziwa aliye simama kando ya mti na jengo lililoporomaka. Maziwa haya yanaenda kwenye ndoo ya buluu. Ng'ombe huyo hajafungwa.

Wanaume wawili wanakama maziwa kutoka kwa ng'ombe waliofungwa zizini. Wanatumia mashine za kukama ng'ombe hawa na ng'ombe hawa wana afya.

Ndizi nyingi zimepangwa kwenye sakafu na kuwekwa juu, ya nyingine, ndizi hizi zina afya, ni kubwa, na ni refu, nyuma yake, ni kioski kidogo.

Mimea mingi ya ndizi imepandwa na kumea vizuri, imetoa ndizi zilizo na afya za kijani kibichi na ni kubwa na zimepandwa kwenye foleni.

Mwanamme anampuliza ng'ombe dawa. Ng'ombe huyo ameinua kichwa chake ili kupokwa dawa iyo. Mkulima huyu amevalia magwanda ili asiathirike na dawa hizo. Ng'ombe huyu yuko kwenye zizi lililozungukwa na mimea ya ndizi.

Mahali pa kijani kibichi na ardhi nzuri zimepandwa mimea ya ndizi pamoja na miti mirefu, ardhi hii imelimwa pahali padogo.

Maziwa yaliyoganda, yako kwenye bakuli. Maziwa haya, yamechacha na bakuli yenyewe ni safi. Maziwa yameachana achana na ni ya afya.

Mwanamume amesimama ndani ya shamba kubwa la ndizi. Mimea hii ya ndizi, ni michanga na shamba lenyewe limelimwa vizuri sana. Mwanamume huyu anapiga picha.

Shamba kubwa lina mimea mingi ya ndizi. Ndizi hizi ni changa na zimepaliliwa vizuri. Ndizi ziko katika hali nzuri na ni za kijani kibichi.

Mwanaume, anatoa ndizi kutoka kwa mgomba wake. Ndizi hizi, zina afya. Nyuma yake, migomba iliyo na ndizi imemzunguka na ardhi hii ni nzuri na njema kwa upanzi wa ndizi.

Shughuli nyingi sana, zinaendelea katika maeneo haya. Shughuli hizi ni kama, ndizi nyingi zilizopangwa kwenye sakafu zinauzwa. Ndizi hizi ni kubwa.

Mwanaume mwenye furaha amesimama mbele ya kijiduka. Mbele ya duka hili ni tangi za maziwa. Anayachunga maziwa haya.

Kwenye barabara, mwendeshaji pikipiki amejaza mitungi midogo ya maziwa kwenye pikipiki, pia, amebeba gunia lililo na nafaka, magari mengi yanapita kwenye barabara hii.

Mimea mingi ya ndizi, imepandwa kwenye ardhi nzuri. Ndizi hizi ziko katika laini safi, na chini yake kuna magomba madogo ya kunyunyuzia maji, ili isikauke.

Ndizi nyingi zimewekwa kwenye sakafu iliyojaa matawi. Ndizi hizi ni konde na refu sana. Hazijafanya vizuri na ndizi nyingine zimetolewa.

Mwanamume mwenye furaha amesimama ndani ya shamba ya mimea ya ndizi anatoa karatasi ya plastiki iliyowekwa kwenye ndizi hiyo ya kijani kibichi.

Mtu anamkama ng'ombe aliye zizini maziwa, ng'ombe huyu amefungwa mguu wake, mtu huyu anatumia ndoo kuweka maziwa cha ngombe huyu ana afya.

Ng'ombe wawili wako kwenye zizi, wanakamuliwa maziwa kutumia mashine. Mashine hii imefungwa vizuri kwenye mguu ili isianguke. Ng'ombe hawa wana afya mno.

Shamba limejaa mimea tofauti tofauti ,mimea hii ni kama ndizi mahali palipopaliliwa vizuri na miti ya kijani kibichi ambayo imezunguka.

Mimea mingi ya ndizi iliyofanya vizuri imepandwa kwenye ardhi nzuri . Ndizi hii ni ya kijani kibichi ni mirefu na mingine midogo inamea.

Ndizi nyingi zimepangwa kwenye sakafu. Ndizi hizi ni kubwa na zenye afya nzuri. Nyuma yake mti umesimama pamoja na mimea ngine ya ndizi.

Mwanaume anapuliza ngombe dawa. Ngombe huyu ana afya na mpulizaji huyu amevalia barakoa na glovu iko asiadhirike na dawa hizi.

Mwanamke amesimama ndani ya shamba lake la ndizi. Amemshika mgomba wa ndizi uliofanya vizuri na una afya. Mwanamke huyu anafuraha nyingi sana.

Ng'ombe mwenye kutoa maziwa, anatolewa maziwa kutumia mashine. Ng'ombe huyu ni wa afya na anayetoa maziwa haya, anazingatia usafi kwa kuwa amevalia glavu.

Wanaume wako kwenye shughuli ya kubeba maziwa wakichunga hili yakuwe sawa anayeichunga amevalia kofia na koti nyeupe.

Wanaume wawili ,wanapulizia maji ,ng'ombe aliyefungwa kwenye zizi. Wanatumia tanki iliyo nyuma yao, kupata maji haya. Ng'ombe hawa ni safi na wenye afya.

Mwanaume ameshikilia mmea wa mahindi ulioliwa na wadudu wabaya wanaokula mimea, udongo uliopandwa mahindi huu ni mzuri na mahindi haya yamepaliliwa.

Mimea mirefu ya ndizi imemea. chini ya migomba yake, matawi yamekauka. Nyuma yake imezungukwa na miti mingi mirefu.

Mtu amesimama ndani ya mimea ya ndizi iliyofanya vizuri sana. Mimea hii ya ndizi ina ndizi kubwa, refu na zenye afya mzuri.

Unga mweupe umeekwa kwenye kikapu kikubwa kilichoundwa Kwa nyasi, kikapu hiki kiko juu ya mtungi.

Mwanaume amesimama ndani ya shamba la ndizi . Ndizi hizi ni mingi na zimepandwa kwenye laini. Ameshika ndizi zilizo fanya vizuri na ni nyingi.

Ng'ombe watano wanakula nyasi kutoka kwenye gurudumu kubwa la lori. Ng'ombe hawa wana kadi za manjano kwenye masikio yao na wana afya, nyasi walizosimama kwake, ni za rangi ya kijani kibichi.

Mkulima amesimama katikati ya mahindi yake, mahindi haya yana afya na ni ya kijani kibichi. Amevuna mahindi moja kubwa Sana.

Wakulima wengi wamesimama na wengine wameketi kando ya mahindi mmoja wao amebeba fimbo ambayo anatumia kutwangia maharagwe haya ili yatokane.

Mwanaume anakama maziwa kutoka kwa ng'ombe aliyefungwa zizini. Ng'ombe mwenyewe ana afya kwani maziwa anayoyatoa ni mingi mno. Pia zizi lenyewe ni safi.

Shughuli nyingi sana zinaendelea katika maeneo haya. Mwanaume amebeba ndizi kubwa iliyo na afya na anaiweka garini ndizi nyingine nyingi zimebaki kwenye sakafu.

Shughuli nyingi za kuweka ndizi katika lori zinaendelea ,ndizi hizi zimewekwa kwenye sakafu na ni nyingi sana na zina afya nzuri.

Ndizi imesimamishwa na inaiva vizuri. Ndizi hizi zina afya na ni nyingi. Zimewekwa sakafuni na ni safi sana. Pia rangi yake ni ya manjano na kijani kibichi.

Shughuli nyingi zinaendelea katika maeneo haya. Ndizi nyingi sana zimepangwa sakafuni, ndizi hizi zina afya, ni kubwa na zimefanaya vizuri.

Mahindi yaliyokauka vilivyo yako shambani. Mahindi haya yako tayari kuvunwa na jua ni kali. Mahindi ni makubwa na yamefanya vizuri.

Mwanamume amesimama kando ya ng'ombe aliyefungwa zizini. Rangi ya ng'ombe huyu ni nyeupe na nyeusi na ni mwenye afya na ni mkubwa sana.

Ng'ombe amesimama kwenye zizi. Mashine ya kukama, yamewekwa kwenye matiti yake na maziwa haya yanaenda kwenye tanki ndogo la maziwa. Ng'ombe huyu, ana afya.

Mimea mingi ya ndizi imepandwa, ndizi moja ina ndizi nyingi sana zilizo na afya na ni za kijani kibichi zimefanya vizuri.

Mahindi mandogo yamefanya vizuri katika ardhi hii kwani ni ya afya na ya kijani kibichi. Mimea ni ndogo imemea chini yake na inahitaji kupaliliwa. Shamba hili la mahindi limezungukwa na miti mirefu sana.

Ndizi zimesimamishwa na zimeiva vizuri. Ndizi hizi zina afya na ni nyingi. Zimeekwa sakafuni na ni safi sana, pia rangi yake ni ya manjano.

Migomba ya ndizi imelizunguka boma. Boma hili ni safi na ardi ni ya afya. Vyakula vya ng'ombe pia vimeekwa na kufunikwa na mabati ili visiadhiriwe na jua.

Mwanamke aliyeketi mbele ya shamba la mimea ya ndizi ,anachonga ndizi na kuziweka katika magomba yake kwenye sufuria.

Mwanamke aliyekomboa ndizi mikononi mwake, ameegemea kwenye kreti iliyojaa ndizi. Pia, ndizi zingine zimewekwa katika gunia.

Watu watatu wanaangalia ng'ombe katika zizi. Ng'ombe hawa wana afya na wamefunika vizuri. Shughuli zingine pia zinaendelea katika maeneo haya.

Biashara zinaendelea katika maeneo haya . Wanawake wawili wameeka ndizi zao ili waziuze. Ndizi hizi ni nyingi na zina afya ,pia zimeiva vizuri na ziko tayari kuliwa.

Wanawake kadhaa wanagawa chakula kwenye sahani tofauti. Chakula hiki ni mchele uliopikwa vizuri. Sahani hizi ni kubwa na zinatoshea.

Shughuli nyingi zinaendelea katika maeneo haya. Wanawake wawili, mmoja aliyebeba mtoto mgongoni wanasaidiana kukata ndizi kutoka kwa mmea wake.

Wauzaji wawili wa maziwa wameweka mapipa madogo ya maziwa mbele ya duka , muuzaji mmoja anarekodi mambo yanayohuusiana na maziwa hayo muuzaji mwingine amevalia magwanda safi na meupe.

Lori ya maziwa ya Mount Kenya imesimama Kando ya duka la maziwa inangojwa kuwekwa maziwa. Mwendeshaji pikipiki amebeba maziwa haya kwenye tenki ndogo.

Shambani mimea ya ndizi na mimea mingine midogo midogo imepandwa na kupaliliwa vizuri . Mimea hii ni ya rangi ya kijani kibichi na imezungukwa na miti.

Mimea ya ndizi imefanya vizuri sana. Mmea mmoja una ndizi nyingi na zenye afya. Ndizi zenyewe zimeiva na zingine hazijaiva na ziko tayari kutolewa shambani.

Ng'ombe wengi walio na pembe wanatafuta chakula kutoka kwenye kidimbwi cha uchafu uchafu huu ni kama karatasi na plastiki na chakula kilicho mwagwa.

Ngombe wakubwa na wenye afya wako chini ya zizi, wengine wamesima ilhali wengine wamelala, mbele yao maji safi ya kukunywa yamewekwa.

Mwanaume anakama maziwa kutoka kwa ng'ombe aliye na afya na amefungwa kwenye zizi lake. Maziwa haya yanaenda kenye ndoo iliyo chini ya ng'ombe huyo.

Mimea ya ndizi imefanya vizuri sana . Mmea mmoja una ndizi nyingi na zenye afya . Ndizi zenyewe zimeiva na ziko tayari kutolewa shambani .

Mmea wa ndizi umefanya vizuri na niwa kijani kibichi. Ni mwenye afia na umetoa ndizi mingi ambazo zina kiwango kizuri cha ukuaji.

Mhudumu wa kilimo anawaelezea watu mambo yatakayowasaidia katika kilimo. Chati kadhaa zimewazunguka na niza rangi ya bluu na zimechorwa picha mbalimbali. Watu hawa wanasikiza kwa makini maelezo wanayopewa.

Mahindi yaliyochomwa vizuri na mengi yamepangwa kwenye foleni kwenye kamba. Nyuma yake, mtungi mdogo wa mafuta upo hapo.

Mwanamke aliyevalia magwanda yanayofaa na kubeba mtungi wake mgongoni anapulizia ng'ombe dawa. Ng'ombe hawa wamefungwa kwenye zizi.

Shamba la mimea la ndizi ,ndizi nyingine NI kijani kibichi na ndizi nyingine NI za manjano ,Kando yake miti mingi imemea.

Shamba limejaa mimea ya ndizi iliyopandwa. Mimea hii si mirefu sana, bado inamea. Juu yake, mabati ya rangi nyeupe yapo.

Ng'ombe walio na afya na walioshiba wamelala kwenye nyasi , nyasi hizi ndizo wanazozikula na wamefungwa kutumia nyororo na wana kadi ya manjano maskioni.

Mtu ameendesha pikipiki ya kuchukua maziwa anayechukua kutoka Kwa boma la mkulima , mkulima huyu anamwaga haya kwenye ndoo za chuma za maziwa.

Shamba lililojaa mimea ya ndizi lipo. Ndizi hizi, zimefanya vizuri ni kubwa na zina afya. Katikati ya laini ya ndizi hizi, zimepaliliwa vizuri.

Maziwa yaliyoganda yamegawanyishwa yakatoa liquid yake ,iliyobaki imewekwa kwenye kichenyeti na chini yake bakuli hili liquid iende pale.

Wakulima wawili wameweka matawi ya ndizi kwenye sakafu kisha wakaweka ndizi walizozivuna juu yake. Ndizi hizi zina afya na ni kubwa.

Mwanamke alie na furaha ameinama katika shamba la mboga shamba hili si la mboga tu lina mahindi ndani yake. Ardhi hii ni ya afia kwani mimea yenyewe ni ya kijani kibichi na yenye afia kabisa.

Ndizi tatu zimewekwa na kuegemewa katika kibao fulani ndizi hizi ziko katika hali nzuri kwani ni zenye afya na ni kubwa juu ya ndizi ya pili ndizi zilizowekwa zikaiva zimewekwa juu.

Mwanamke ameshika ndizi iliyo na afya na maganda yake yametolewa. Ndizi hii pia ina urefu unaohitajika. Mikono ya misafi na ndizi zingine ambazo maganda yake hayajatolewa yako nyuma yake.

Wanawake, wamekalia magunia yaliyo na ndizi, ndizi pia zimewekwa peupe kwani ni, nyingi sana, shuguli za ndizi, zimenoga katika, maeneo haya.

Mmea wa ndizi una ndizi zilizokomaa. Mmea huu wa ndizi una afya na mkubwa, rangi ya mgomba ulioshikilia ndizi hii ni ya kijani kibichi.